Kurasa mbili za kitabu zilizowazi. Upande wa kushoto kuna nambari tatu za mchoro wa kijusi huku upande wa kulia ukiwa na nambari nne pamoja na picha ya mnyama mkubwa mwenye mdomo mkubwa. Kuna hesabu nyingi na nambari zilizo ndani ya maboksi madogo yenye mistari nyekundu iliyopigwa vitabu vingine vinaonekana pembeni.

Hellen Wawira, mwanamchezo wa Kenya, akiwa ameketi kwenye benchi ya mazoezi ya kuinua vyuma. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi . Ameonyesha ishara ya jembe kwa mkono wake. Nyuma yake kuna vifaa vya mchezo. Maelezo yanamtambulisha kuwa mchezaji wa powerlifting .

Bango la shule limeandikwa kanuni za maadili kwa kiingereza. Linaonyesha taratibu muhimu kama kuti, kufanya kazi pamoja, kuheshimiana, kutafuta maelezo ya walimu na kuwa familia. Rangi mbalimbali zimetumika katika kila funzo.

Darasa ya shule yenye miti na meza za kahawia zimepangwa kwa safu. Pazia la nyekundu na nyeupe limefunguliwa dirishani kuruhusu mwanga wa jua kuingia. Kuna karatasi za kazi juu ya dawati kila mwalimu na poster ya water is life kwenye ukuta.

Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti cha manjano chenye mto wa nyekundu. Yeye amevaa shati jekundu na suruali nyeusi. Miguu yake ni bandia ya chuma . Fimbo zake za kutembea ziko karibu naye. Mazingira ya nyuma yanaonyesha studio ya mashine zenye rangi ya buluu na nyeupe. Anaonekana kuwa mtu mwenye furaha sana.

Kompyuta ya Dell iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Kuna skrini nyeusi, kibodi cheusi na panya iliyowekwa kwenye mati ya rangi ya dhahabu yenye michoro. Nyuma kuna dirisha yenye miwani ya kijani kibichi. Kompyuta iko katika ofisi au chumba cha kufanyia kazi chenye mwanga wa asili.

Darasa linaonyesha madawati ya wanafunzi yaliyopangwa katika safu mbili. Kila dawati lina uso wa rangi tofauti nyekundu, njano na nyeupe. Miguu yote ni nyeusi ya chuma. Sakafu ina rangi ya vigae vya kahawia vinavyong'ara. Ukutani, kuna ubap mweupe na kabati la vitabu.

Bango la herufi za alfabeti zikiwa zimebandikwa ukutani. Herufi kubwa na ndogo zote zimeandikwa kwa mpangilio. Chini yake kuna bango jingine jekundu lenye neno Happy kwa herufi kubwa za rangi mbalimbali. Urembo wa katuni unaonekana pembeni mwa bango la alphabeti. Rangi angavu zimetumika.

Kompyuta mbili za Dell zimewekwa kwenye meza nyeupe. Kila moja ina skrini nyeusi, kibodi na panya. Vitabu vya rangi mbali mbali zimesambazwa mezani pamoja na karatasi zenye michoro ya watoto. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya kijivu. Vipengele hivi ni vya kazi.

Kitabu cha Kiswahili kinachoitwa Nyota ya Kiswahili. Jadala lake linaonyesha watu wawili wamepanda farasi wakikimbia. Kitabu kimeonekana kuwa cha mwanafunzi wa Gredi ya pili. Juu ya kitabu kuna karatasi iliyoandikwa yenye maneno machache. Kidole cha mtu kinaonekana kikiushika.

Ukurasa wa kitabu wenye rangi ya waridi. Juu kuna kichwa Kipindi cha pili na lishe bora. Kuna picha nne zilizopangwa katika masanduku manne yenye mipaka miekundu. Hapo juu ni watu weusi wenye mavazi mekundu na meupe. Chini ni wavulana wawili walio fulana za njano na suruali nyekundu. Nambari 170 iko chini.

Wachezaji wawili wenye ulemavu wa miguu wanacheza mpira kwa kutumia fimbo za kusaidia kusimama. Moja amevaa jezi la machungwa mwengine ana jezi la njano na samawati. Wanashindana kupata mpira wakiwa anga angani. Kiwanja ni cha kijani.

Watu wawili wakishika bendera ya Kenya, mwanaume amevaa jezi jekundu yenye maandishi Kenya na suruali nyeusi, mwanamke amevaa suti nyekundu na ya mchezo ya jina Koech kwenye kifua, nyuma yao kuna kizuizi cheupe chenye nembo mbalimbali za makampuni

Mwanariadha mwendeshaji baiskeli mlemavu akiwa barabarani kwa lami. Amevaa suti nyeusi yenye mistari wa nyekundu na nyeupe, kofia jeupe na miwani. Nyuma yake kuna miti mingi ya kijani na maua ya machungwa.

Pango la elimu lenye mandishi PLAY LEARN & GROW TOGETHER kwenye uso weusi chini kuna michoro miwili ya mikono inaandika kwenye karatasi upande wa kushoto unaonyesha left na upande wa kulia right juu kuna safu ya michoro ya fundi wenye miwani, rangi mbalimbali ya bulu nyekundu na nchano zinazunguka pango hilo.

Jengo la ghorofa nyingine lenye milango nyekundu na sehemu ya kupumzika ya nje, mimea na vichaka, vyenye maua ya pinki, vimetawala eneo la nje, Nikionyesha mazingira safi, ngazi za nje za chuma zinaonekana zikipanda kuelekea ghorofani.

Mlango wa mbao wenye alama mbili nyeupe. Juu kumeandikwa Chemistry lab na chini Biology lab kwa herufi nyeusi kubwa. Mlango una muundo wa zamani wa mbao za kahawia zenye mipaka iliyochorwa. Chini kuna karatasi ya buluu na nyeupe zilizochaguliwa. Hii nu ishara ya maabara ya shule.

Mlingoti mrefu wa chuma ulioimarishwa kwa mikanda ya dhahabu ukisimama wima dhidi ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Miti ya kijani imeizunguka msingi wake ikiwa na majani mengi. Mazingira ya asili yenye utulizi mwanga wa jua unaangaza kutoka upande mmoja ukitengeneza kivuli mandhari mzuri ya mazingira.

Wachezaji walemavu wamekusanyika uwanjani mwekundu wakicheza mpira wa miguu. Mtu mmoja anashika fimbo za kumsaidia kutembea huku akijaribu kupiga mpira. Timu mbili zinashindana, baadhi wamevaa nguo za kijani na wengine nyekundu, mazingira ya kijiji yanazunguka uwanja huu wa mchezo.

Alama ya kuelekeza imeandikwa kwenye nguzo ya saruji. Maandishi highschool office yanaonekana wazi katika bango la kijani kibichi. Mshale mkubwa wa kijani kiangavu unaonyesha mwelekeo wa ofisi hiyo. Mazingira ya bustani na miti inazunguka jengo hilo.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia ukiwa na karatasi nyeupe iliyobandikwa kati kati. Karatasi hiyo ina maandiko ya Kiingereza yakisema no exit for students na chini yake kuna kibandiko kingine chenye neno warning . Ukuta wa upande wa kulia una rangi ya kijani kibichi. Mlango una mpangilio wa miraba minne iliyochongwa.

Wachezaji wawili wa mpira wenye ulemavu wanacheza kwa kutumia viboko vya msaada. Mmoja amevaa jezi nyekundu na mwingine kijani wakikimbiza mpira uwanjani wa udongo mwekundu. Hii ni mchezo ya walemavu inayoonyesha viasila na matumaini ya watu wenye changamoto za kimwili.

Uwanja wa michezo wenye bembea mbili zenye rangi nyekundu na nyeupe. Udongo unaonekana kuwa wazi na kuna nyasi chache. Miti mirefu inaonekana nyuma. Kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi upande wa kulia. Anga ina mawingu machache.

Bango jeupe la habari kuhusu usimamizi wa taka katika shule na mitaa. Kuna maandishi ya Waste Management in Schools & Our neighborhoods na Reduce, Re-use, Recycle , pamoja na alama za kijani za kurejeleza. Pia kuna picha sita za duara zinazoonyesha mbinu mbalimbali, maelezo aina mbali za taka na logo ya A few Kenya chini.

Kitabu cha kiada cha Longhorn Computer Science learner's book grade seven , kimechapishwa na Longhorn Publishers na kina alama ya competency-based curriculum . Jadala linaonyesha mkono uliovaa glovu ya samawati ukishika chipu ya kompyuta.

Timu ya wapigana ngumi wenye ulemavu wamekusanyika kwenye chumba cha mazoezi wakiwa wamevaa nguo za michezo na ya nyekundu na nyeupe zenye jina la Kenya. Baadhi wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wengine wamesimama. Kuna mfuko wa mazoezi uliohang'iwa dar. Makocha wawili wamevaa suti nyekundu wote wanaonyesha furaha na mataumaini ya kushinda mashindano yajao ya kimataifa.

Timu ya watu kumi na mbili wamevalia suti za nyekundu na kijani wakishika kundi kubwa la njano. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wanaume na wanawake wamepanga safu moja mbele ya bango lenye maandishi champions of cheers . Ukuta wa matofali unaonekana nyuma yao.

Ukurasa wa kitabu wenye michoro mitatu. Juu kuna lori lenye mizigo ya udongo. Katikati kuna gari moshi la zamani lenye moshi . Chini kuna mti unaopepea upepo mkali. Kila mchoro una maelezo ya kiswahili yaliyo andikwa kando yake. Ukurasa una rangi ya waridi. Nambari 79 iko chini.

Kitabu kilichofunguliwa kurasa mbili zilizo na maandishi ya kingereza na michoro ya rangi. Kurasa ya juu ina picha ya mzee na kitanda. Huku ya chini ikiwa na michoro ya familia na mikono. Vitabu vimewekwa juu ya meza ya mbao yenye rangi ya dhahabu.

Ubao mkubwa wa nyekundu una saa ya kati yenye nambari ya 1-12. Metali za ua zimezunguka saa hiyo na zina rangi za buluu, nyekundu na zambarau. Maandishi o'clock, quarter to, half past inaonekana mahali tofauti. Picha ya sungura mweupe ipo upande wa kushoto chini.

Rundo la vitabu vipya vya longhorn computer science grade seven .Vitabu vingine viko upande wa kulia, vimepangwa juu ya meza ya mbao. Pia kuna faili ya njano na nyaya chache .Mazingira ni ya ndani ya chumba.

Waendesha baiskeli wawili, wamevaa kofia nyekundu na miwani, mavazi yao ni nyeupe, kijani na nyeusi yenye maandishi 'Kenya.' baiskeli nyekundu ina maandishi 'Solar", nyuma kuna miti ya kijani kibichi na maua ya manjaa.

Mwanamke mwanamichezo akivua mtumbwi kwenye maji. Amevaa shati jelundu neno Kenya na kofia nyeusi. Mikono yake imeshika makasia mawili. Maji yanaruka kutoka kwenye makasia yake. Jua linaangaza juu ya maji na miti inaonekana nyuma.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi za mbao limepangwa kwa safu. Kuna kompyuta chache na kioo cha kuandika ukutani. Dirisha lina pau za chuma. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya kahawia.